Duka la nguo limejaa bidhaa mbalimbali za kiume zikiwemo t shirts mashati yenye mikono mifupi na kaptura nguo hizo zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu na hangers na baadhi zina bei zilizobandikwa mabango ya matangazo yanaonekana ukutani yakionyesha offer au bidhaa mpya.

Duka la nguo liitwalo, manix, linaonekana likiwa na mabango yenye nembo za nguo kama polo na converse. Nguo za wanaume zimetundikwa nje na ndani ya duka zikiwemo mashati na suruali. Mlango wa duka unaonekana wazi, ukionyesha baadhi ya bidhaa za ndani.

Duka kubwa la nguo limejaa rafu na reki za nguo zilizopangwa vizuri. Sehemu ya wanawake inaonekana wazi, ikiwa na nguo za rangi mbalimbali, zilizopangwa kwa ajili ya wateja. Nguo zilizokunjwa, ziko kwenye meza na rafu, zikionyesha bidhaa mbalimbali, zinazopatikana dukani.

Jengo lenye maduka mbalimbali ikiwemo budget wear the thrift shop na live hair saloon linaonekana wazi. Mbele ya maduka hayo, watu wamesimama na kutembea huku baadhi ya nguo zikining'inia nje kama baadhi. Hali ya jumla inaashiria eneo lenye biashara na shughuli nyingi.

Rangi mbali mbali za suti za kiume, zimeekwa kwenye hangers . Zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu ndani ya duka. Kila suti inaonekana mpya na imenyooka, ikisubiri wateja. Nguo hizi zinaonekana kua za biashara au matukio rasmi.

Kuna duka la nguo na viatu likiwa na bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu na manniquins . T-shirt ya rangi ya kahawia yenye madoa inaonekana upande wa kushoto huku viatu vikiwa vimepangwa kwenye kabati za kioo. Hii inaashiria biashara inayotoa mavazi na viatu mbalimbali.

Hapa ni ndani ya duka, lenye watu kadhaa wakihudumiwa au wakifanya ununuzi. Mtu mmoja anaonekana akilipa kwenye duka la pesa, huku wengine wakiangalia nguo, zilizopangwa. Mavazi mbalimbali yanaonekana yamepangwa kwenye rafu na stendi.

Rafu nyeupe zilizopangwa vizuri zimejaa bidhaa mbalimbali za mapambo na vifaa. Shanga, pete, na mkufu, vimetundikwa kwenye stendi nyeusi, za kuonyesha. Miwani ya jua na pochi, zimepangwa kwa umaridadi zikipamba kila rafu.

Kichaka cha nguo, kinaonyesha aina mbalimbali za kofia na viatu vya wanaume, vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu. Kofia za rangi tofauti na mitindo mbalimbali zimeunganishwa na viatu vya ngozi na vya rangi za kahawia na nyeusi. Mazingira haya yanaashiria duka la nguo au sehemu ya kuuza bidhaa za mitindo.

Rundo la mifuko maridadi limepangwa kwenye rafu nyeupe, ndani ya duka. Kila mfuko una muundo wake wa kipekee, ukiwa na baadhi zimepambwa na mapambo ya kifahari na chini za dhahabu. Bidhaa nyingine ndogo kama vile miwani ya jua na pete, zinaonekana zimepangwa karibu na mifuko, zikionyesha duka la vifaa vya mtindo.

Duka la langu linaonekana likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na zingine zikinng'inia. Kuna hoodie za rangi tofauti na T-shirt zilizopangwa vizuri. Sehemu ya ukuta imepambwa na matofali ya kifahari.

Duka la baby shop linaonekana likiwa limefunguliwa. Likitoa bidhaa mbalimbali za watoto. Mlango wake wa vioo unatoa mwonekano wa ndani ambapo wateja wameanza kuonekana wakifanya manunuzi. Hii ni duka maalum kwa ajili ya mahitaji ya watoto wachanga na wadogo.

Huu ni mwonekano wa karibu wa shati za fulana zenye miraba miraba zilizokunjwa vizuri na kupangwa juu ya meza katikati ya duka la nguo. Mashati haya yanapatikana katika rangi na mifumo mbalimbali ikiwemo samawati, kijani kibichi na nyekundu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha sehemu zaidi ya duka yenye nguo zilizoning'inia na labda vifaa vingine.

Duka la nguo lililopangwa vizuri linaonekana wazi likiwa na rafu zilizojaa mavazi ya rangi mbalimbali pande zote mbili. Sakafu ya mbao inatoa mwonekano wa kisasa na wa kuvutia ikiongeza joto kwa mazingira ya ndani. Katikati kuna meza za miviringo zilizopangiliwa zikionyesha bidhaa zaidi kwa wateja.

Duka lenye shughuli nyingi limejaa wateja wakichagua nguo kutoka kwenye rafu nyingi. Nguo za aina mbalimbali zimepangwa kwa wingi .Na kuta za zambarau zinaongeza rangi kwenye mazingira. Inaoanekana ni duka la nguo za mitumba au la hisani kutokana na idadi na mpangilio wa bidhaa.

Hili ni duka la nguo lililopangwa vizuri kwenye safu nyingi za nguo zilizoning'inia. Barabara katikati ya duka ni safi na inakisa mwanga, ikionyesha mazingira ya kibiashara. Aina mbalimbali za mashati, suruali na suti zinaonekana zikitoa chaguo nyingi kwa wateja.

Eneo hili linaonekana kuwa duka la nguo lenye safu nyingi na nguo zilizoning'inia kwenye vizuizi. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye vichochoro vya duka. Mwanga mkali huangazia eneo hilo na kuifanya ionekane kuwa pana.

Hiki ni kiduka kinachouza vifaa vya wanawake chenye kioo cha mfumo wa binadamu kilichovikwa blausi nyeupe yenye nukta nyeusi. Meza ya maonyesho ina mikoba maridadi na viatu na begi ndogo za kishikio zinazong'aa. Bango la Sale linaashiria punguzo la asilimia thelathini kwa kofia, mikoba na vifaa vingine.

Hii ni ndani ya duka la nguo lenye bidhaa mbali mbali. Mannequin mbili zimevalia nguo, moja ikiwa na kofia. Kuna rafu zilizojaa viatu, na makusanyo ya kofia zilizopangwa kwa ustadi ukutani. Mwanga wa juu unamulika eneo la ununuzi, na inaonekana kua ni sehemu ya idara ya vifaa.

Duka hili ni la nguo; kuna nguo ya kampuni tofauti, tofauti. Kuna nguo zilizokunjwa kwenye meza, zingine zimening'nia kwenye ukuta, zingine zimevalishwa kwenye dolls kuonyesha aina tofauti, tofauti ya nguo zilizomo kwenye duka. Kuna New Arrivals kwenye ukuta ambapo inaonyesha nguo zilizowasili mpya.

Duka la nguo linaonekana wazi likiwa na suti na mashati yaliyopangwa vizuri kwenye rafu. Nguo za wanaume za rangi mbalimbali zimetundikwa na kukunjwa, zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi. Nafasi hiyo inaonekana kuwa safi na kupangwa vizuri tayari kuwakaribisha wateja.

Ndani ya duka la nguo kuna mstari mrefu wa nguo zenye rangi mbalimbali, zilizotundikwa kwenye stendi. Nguo hizo zimepangwa kwa umaridadi zikionyesha mtindo wa rangi tofauti. Taa za dari zinaangaza chumba zikiongeza mvuto wa bidhaa kwa wateja.

T-shirt zenye rangi tofauti zimepangwa kwa safu ndefu kwenye reki za nguo, zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa mavazi. Nyuma rafu zime jaa vitu zingine ikionyesha kuwa asili ni duka la nguo. Ina shuhudia mkusanyiko mkubwa wa nguo zinazo patikana.

Ndani ya gari, viti vya nyuma vimepambwa na vitambaa ambavyo vilivyo safi vikiwa vimefungwa vizuri ili kulinda sehemu za asili. Dirisha linaonyesha mazingira ya nje ikifichua magari mengeni yaliyopaki karibu na kituo. Faraja na usafi wa ndani unatoa hali ya utulivu kwa abiria.

Mkusanyiko wa watu karibu na gari jeusi inaonekana, likiwa limeegeswa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Baadhi ya watu wamesimama huku wengine wameketi jini wakionekana kushiriki katika shughuli fulani. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na magari mengine ikipendekeza kuwa ni eneo la nje lenye shughuli.

Gari la zamani la Land rover lenye rangi ya kijani kibichi limesimama barabarani. Lina sehemu ya nyuma wazi kama lori ndogo na namba za usajili za Kenya KUB 974 zinaonekana wazi. Muundo wake unaashiria kuwa ni gari imara na linalofaa usafiri wa nje.

Gari ya kisasa, SUV nyeusi likiwa limeegeshwa ndani ya chumba chenye safu iliyoakisi. Magari mengine yanaonekana kwa mbali, yakionyesha kuwa ni chumba cha maonyesho ya magari. Gari linaonekana jipya na lenye muundo wa kuvutia.

Ingine ya gari inaonyeshwa wazi na kofia ikiwa imefunguliwa. Sehemu mbali mbali za ingini kama vile, battery nyekundu zinaonekana. Inaonekana kama gari inafanyiwa ukaguzi au matengenezo.

Magari matatu yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi likionekana kama sehemu ya maegesho ya nje. Magari yote yana namba ya usajili za kenya ikipendekeza eneo hilo ni kenya. Mtu mmoja amesimama karibu na gari moja akionekana akizungumza au kulikagua.

Ukiangalia ndani ya gari aina ya Toyota Mark-X, unaona dashibodi iliyosanifiwa kwa ustadi, ikiwa na usukani wa kifahari na mfumo wa redio wa kisasa. Viti vya rangi ya beige vinaonekana vizuri na vinakaribisha, vikifunikwa kwa vitambaa safi pamoja na mazulia na sakafu yenye rangi ya samawati. Mandhari ya ndani ya gari hili yanatoa hisia za starehe na anasa.

Gari la rangi ya kijivu, ambalo linaonekana kua Toyota Mac X, limeegeshwa kwenye kituo cha mafuta au eneo la kuegesha. Namba zake za usajili ni KBV 949A. Nyuma yake kuna magari mengi, na pambu za mafuta zinazoonekana.

Sherehe au mkusanyiko wa watu unafanyika kwenye eneo la wazi lililopakana na miti mirefu. Magari kadhaa yamepaki yakiwemo pick-up ya rangi ya fedha iliyo mbele huku watu wakifurahia mazingira hayo tulivu. Hali hii inaashiria tukio la kijamii.

Gari jeusi aina ya Mercedes Benz G wagon imepaki mbele, ikiwa na bodi ya nambari, 22 Rawa Auto .Magari mengine yanaonekana kwa nyuma, yakipendekeza eneo la maonyesho ya magari au maegesho. Taa za mbele za gari hili, zimewashwa zikitoa mwanga mkali.

Magari kadhaa, ikiwemo gari jeusi la kifahari yameegeshwa nje. Kundi la watu wamesimama na kuketi karibu na magari, wakionekana kuzungumza na kupumzika. Mandhari ya nyuma yana miti na nyasi ikionyesha kuwa watu wako katika eneo wazi au maegesho.

Basi dogo jeupe limeegeshwa kando ya barabara. Jua linaonekana kiasi, likiangazia upande wa kulia wa basi na kuacha sehemu nyingine ikiwa na kivuli. Mimea na miji mingi inaonekana nyuma, ikionyesha mazingira ya nje.

Toyota Mark X nyeupe imepaki nje ikiwa na muundo wa kisasa wa magurudumu ya aloi. Sehemu ya mbele ya gari inaonekana ikiwa safi na yenye kung'aa ikionyesha matengenezo mazuri. Eneo la maegesho linaonekana kuwa wazi likionyesha gari ina nafasi ya kutosha.

Gari jeusi aina ya HONDA limeegeshwa kwenye sehemu ya kuegesha magari chini ya jua kali. Nambari za usajili ya gari hilo ni KCS. Inaonekana kuwa ina mikwaruzo kadhaa kwenye kofia na kioo cha mbele.

Uwanja mkubwa umejaa magari mengi yaliyopangwa kwa usawa yakiashiria kuwa ni eneo la maegesho au ghala la magari mpya, rangi mbalimbali za magari zinaonekana zikichanganyika na kuona mandhari ya kuvutia magari yote yanaonekana kuwa katika hali nzuri yakiashiria kuwa ya matayarisho kwa kuuzwa au kusafirishwa.

Gari la kifahari na rangi ya kijivu limegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, nyuma yake kuna miti mirefu na magari mengine yaliyoegeshwa mbali kidogo ,anga linaonekana kuwa safi najua linaangazia gari vizuri.

Gari la kifahari la rangi ya kijivu limelazwa kwenye eneo la nyasi. Inaonekana kuwa seda na madirisha yake imepakwa rangi nyeusi. Nyuma yake kuna miti mirefu na magari mengine yaliyoegeshwa mbali kidogo. Gari hilo linaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi labda uwanja au kando ya barabara yenye mandhari ya asili.

Gari jeupe la kisasa limeegeshwa kando ya barabara yenye lami, ina taa nyekundu nyang'avu za nyuma na rim nzuri za fedha. Nyuma yake kuna jengo lenye ishara isiyosomeka vizuri, labda ofisi au duka. Na miti na majengo mengine yanaonekana kwa mbali. Gari linaonekana kuwa safi na la hali nzuri.

Gari la rangi ya fedha, linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani au kwenye eneo la umaegesho. Bomba la nyuma linaonekana wazi, likiwa na namba za usajili za Kenya, KDV 949E. Magurudumu yanang'aa na miundo tata. Nyuma yake kuna majengo yasio na mealezo mengi, na watu kadhaa wanaonekana. Gari hilo linaonekana kua katika hali nzuri.

Bustani kubwa ya maegesho imejaa magari ya aina tofauti. Magari yamepangwa kwa safu ndefu yakionyesha uteuzi mpana wa magari yanayoweza kuwa yanauzwa au kusafishwa. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu au mvua kidogo na lami imelowa.

Hapa tunaona sehemu ya ndani ya gari, hasa viti vya nyuma, vilovyofunikwa na ngozi ya rangi ya kahawia isiyokolea. Kuna carpet za samawati za miguu zikionyesha usafi na utunzaji wa gari. Mkono wa kiti wa katikati umeshushwa ukionyesha nafasi ya zaidi ya starehe na taswira inaonyesha mambo ya ndani ya gari ya kisasa iliyotunzwa vizuri.

Hili ni gari aina ya Toyota prado lenye rangi ya kijivu isiyokolea, limeegeshwa nje. Liko kwenye eneo la changarawe na kwa nyuma kuna lango la chuma. Gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri likionyesha magari ya kisasa yanayopendeza nchini Kenya.

Hapa kuna gari aina ya pikapu, Toyota hilux likiwa limeegeshwa kwenye nyasi. Rangi ya gari hiyo ni kijani kibichi kilichokolea na miti mirefu inaonekana nyuma yake. Inaonekana kama gari ni la kutumia nje ya barabara.

Hapa kuna kundi la watu, baadhi wakiwa wamesimama na wengine wamekaa kwenye nyasi. Katika eneo lenye miti na magari yaliyokuwa yameegeshwa. Inaonekana ni mkusanyiko wa inje, labda wa kijamii au tukio fulani. Anga ni safi na kuna mwanga wa kutosha.

Safu refu ya magari yaliyopangwa vizuri kwenye sehemu ya lami yakionyesha maonyesho ya magari au eneo la maegesho . Majengo marefu yanaonekana nyuma yakipendeza eneo la mjini au karibu na jengo kubwa la biashara.

Tunakiona gari jeusi aina ya Toyota Prado likiwa limeegeshwa nje. Nyuma ya gari hilo kuna nyasi ya kijani kibichi na uzio. Namba ya usajili wa gari hiyo ni KBK ambayo inaonekana wazi. Inaonekana gari hilo liko katika hali nzuri.

Gari jeupe aina ya vani limeegeshwa kando ya barabara yenye udongo. Nyuma ya gari, kuna mlima mdogo wenye mmea juu yake. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Gari la zamani la Mercedes Benz, likiwa na rangi ya kijivu iliyofifia. Mlango wa dereva umefunguliwa, na inaonekana kama limeegeshwa kwenye karakana au eneo ya ukarabati. Linasimama chini ya paa la bati, likiashiria hali ya zamani.

tairi la gari la kifahari lenye rimu ya fedha inayong'aa inaonekana kwa karibu. Gari linaonekana kuwa jeusi na sehemu ya nje inaonekana vizuri. Mwanga wa jua unaangukia kwenye tairi na ardhi iliyokaribu. Ikionyesha barabara ya lami na nyasi kwa mbali inaonyesha sehemu ya gari iliyosafi.

Mistari miwili ya viti vya nyuma vya gari, vinaonekana. Katikati ya viti kuna nafasi ya kutembea na gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri. Kwa mbali kupitia madirisha, magari mengine na mazingira ya nje, yanaweza kuonekana kwa ukungu.

Uso wa karibu wa shanga za bangili mbalimbali, nyingi zikiwa zimeonyeshwa. Baadhi ya shanga zinaonekana kuwa na mapambo maridadi, zikionyesha ustadi wa kisanii. Hizi ni bidhaa za mapambo ya kitamaduni zinazouzwa sokoni.

Mazingira ya soko lenye viungo mbalimbali vikiwemo nafaka na labda mimea kavu vikiwa vimepangwa kwenye vyombo. Watu kadhaa wanaonekana kushughulika sokoni huku mmoja akiwa ameketi nyuma ya meza iliyojaa bidhaa. Rangi angavu za viungo yanatoa mandhari hai na yenye shughli nyingi.

Rundo kubwa la viatu mbali mbali, vikiwemo vya wanaume na vya wanawake, vilivyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Viatu vinaonekana kua vya mtumba, vikionyesha aina tofauti za mitindo na rangi. Inawezekana hii ni soko la mitumba au duka la viatu lililo wazi.

Soko kubwa la ndani limejaa wajuzi na wateja wengi. Bidhaa mbali mbali zikiwemo nyanya, vitukuu na mboga nyinginezo, zimepangwa vizuri kwenye meza. Watu wanasongana songana huku na kule wakifanya biashara zao.

Shuka inatoa onyesha la kuvutia la sanmu za kiafrika, zilizojongwa kwa ustadi zikiwemo twiga, tembo na pundamilia. Juu ya rafu, safu na vinyago vyeusi vimepangwa pamoja na sanamu zinazowakilisha tamaduni mbalimbali. Kila kipande kinaonyesha ufundi wa kipekee kikipamba nafasi kwa uzuri wa kitamaduni.

Duka la ndani la soko vimejaa bidhaa mbali mbali zikiwemo nguo, viatu na zawadi. Watu wanatembea kati ya vibanda wakivinjari na kununua bidhaa zinazopatikana. Muundo wa paa unaonyesha kuwa duka hili linaweza kuwa soko la wazi au lililofunikwa kwa sehemu. Linatoa nafasi ya biashara lenye shughuli nyingi.

Soko kubwa linaonekana likiwa na shughuli nyingi. Wachuuzi na wanunuzi wakiendelea na biashara zao. Kuna idadi kubwa ya parachichi yaliyoonyeshwa kwenye sanduku mbele yakionyesha kuwa ni bidhaa kuu hapa. Mandhari ya jumla inaonyesha soko la kawaida la umma nchini Kenya lenye watu wengi na bidhaa mbalimbali.

Vikapu zimetengenezwa kwa mikono. Vikapu vingi vya rangi mbalimbali vimepangwa. Baadhi vina michirizi, huku vingine vikiwa na rangi dhabiti kama nyekundu, njano na samawati. Vikapu hivi huenda ni bidhaa za sanaa za jadi zinazo patikana kwa masoko humu nchini Kenya.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa na wauzaji na wanunuzi wengi. Bidhaa mbalimbali ikiwemo vya mapambo vimepangwa kwa uzuri, zinauzwa chini ya hema jekundu. Mazingira yanaonyesha soko la wazi labda sokoni Kariakor au Gikomba jijini Nairobi.

Huu ni soko la matunda na mboga mitaani likionyesha ndizi zilizoning'inia na rundo la matunda mengine kama vile mananasi, machungwa yaliyopangwa vizuri. Mboga kama vile kitunguu pia yanaonekana kwenye vizimba. Mazingira yanaashiria biashara ndogondogo za mtaani zinazopatikana Kenya.

Duka la mboga mboga na matunda limejaa bidhaa mbalimbali safi zikiwemo ndizi, vitunguu, nyanya na viazi vitamu. Vitunguu vimeanikwa juu huku bidhaa nyingine zikiwa zimepangwa kwenye masanduku na vikapu. Hii inaonyesha wingi wa mazao na hali halisi ya soko nchini Kenya.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali hasa matunda na mboga zimepangwa kando ya barabara chafu. Wauzaji wametandika bidha zao chini kwenye meza ndogo na kuna bango la plumber likionyesha huduma zinazopatikana. Watu wachache wanatembea katikati ya barabra wakionyesha shughuli za kawaida za soko ya nchini Kenya.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana. Ambapo mayai yamewekwa kwenye trei za rangi mbalimbali yakiuzwa pamoja na bidhaa mbalimbali kama vile ndizi na viazi. Vibao vya bei vinaonekana vikelezea dhamani ya bidhaa. Hii inaashiria mazingira halisi ya biashara ndogondogo katika soko la humu nchini.

Eneo lenye shuguli nyingi za kibiashara linaonyesha soko la wazi likiwa na bidhaa nyingi zimewekwa chini ya kwenye meza. watu kadhaa wanaonekana wakihudumia wateja au kupanga bidhaa. Juu ya soko, bango kubwa lenye nambari ya simu na kaulimbiu feeding the nation linaonekana wazi.

Maisha ya kila siku sokoni yanaonekana wazi ambapo karoti nyingi zimewekwa tayari kwa kuuzwa. Wachuuzi na wateja wametawanyika huku bidhaa nyingine kama vile mboga zikionekana nyuma. Hali hii inaonyesha soko la mazao labda kariokor, kisumu au marikiti nchini Kenya.

Hii ni soko kubwa la ndani lenye ghorofa mbili. Chini watu wanuza na kununua matunda na mboga nyingi zikiwa zimepangwa kwenye meza. Juu kuna barabara ya kupita ya watu wachache wanaonekana. Nuru inamulika sehemu ya chini ya soko ikionyesha shughuli nyingi. Ni wazi kuwa kuna biashara nyingi zinazoendelea.

Hapa ni sokoni. Kuna matunda ya aina mbalimbali yaliyopangwa vizuri kama vile, tikiti maji, nanasi, machungwa, papai, vitunguu na kadhalika pamoja na wachuuzi wakiuza bidhaa zao.

Soko la nje linaonyesha bidhaa nyingi za urembo, kama vile, shanga na mikufu, zilizopangwa kwenye vibanda. Rangi mbalimbali za mapambo zinavutia macho chini la anga la samawati, lililojaa mawingu meupe. Miundo za paa za vibanda, zimetengenezwa kwa mabati , ikitoa kivuli kwa wateja.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi linaonekana likionyesha vibanda vingi vilivyopangwa kwa safu. Baadhi ya vibanda vina paa za rangi mbalimbali kama vile kijani kibichi na samawati. Umati wa watu unaonekana ukighuruma huku bidhaa zikiwa zimetandikwa chini. Muundo wa paa za mabati unaashiria soko kubwa la wazi likionyesha mazingira ya biashara lenye harakati nyingi.

Koti la kitambaa lenye muundo ya kiafrika, ikiwa imevaliwa na doli la picha. Katikati ya rafu ziliyojaa vitambaa vingi vilivyokunjwa. Rangi na mifumo mbali mbali ya vitambaa hujaza nafasi hiyo, ikionyesha duka la nguo.

Soko lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na mboga zimipangwa kwa safu ndefu chini. Huku matikitimaji na machungwa ya kiwa karibu. Watu wanakaa na kusimama wakiuza na kununua bidha. Ikionyesha shuguli nyingi sokoni.

Belt kubwa za nguo zilizoshikanishwa zimewekwa juu ya nyingine. Zimefungwa na kamba nyeusi, zikionekana zimetayarishwa kwa usafiriaji au kuhifadhi. Hii inaashiria soko.

Duka la matunda, yenye ndizi nyingi zilizotundikwa na kuekwa kwenye meza, pamoja na maembe na mananasi. Muuzaji anaonekana akihudumia wateja. Hii inaonekana kua soko la kawaida nchini Kenya, ambapo matunda safi, yanauzwa.

Kiwanja kikubwa chenye nyasi zilizokauka kimezungukwa na fensi na nguzo za mbao, mnara mrefu wa mawasiliano unaonekana mbali upande wa kushoto huku majengo machache yakionekana kwa mbali. Anga ni samawati yenye mawingu machache ikionyesha siku yenye jua kali.

Ikiwa na muundo wa kisasa, nyumba hii ya kifahari inasimama kwa urembo wake na uwa wake ulio pambwa vizuri. Lango la chuma lenye nguvu na ukuta wa mawe, unaongeza usalama na mvuto wa inje. Mandhari ya kijani kibichi ina zunguka jengo hilo, ikionyesha utulivu na farara.

Jengo refu linaonekana likichomoza kuelekea angani lenye mawingu meupe na samawati. Mtazamo wa picha una anzia chini kuenda juu, ikisisitiza urefu wa jengo hilo. Dirisha nyingi zimepanga safu kwenye kuta za jengo zikionyesha muundo wake wa kisasa.

Tryvay smat agencies wanatoa huduma zake, wanakodisha nyumba, maduka, ofisi, maisonette, bungalow na kadhalika. Kwenye kibao hicho wameweka namba mbili za mawasiliano.

Kifaa cha kijani kibichi yenye maandishi Pearlcourt Northlands View imesimama wima. Chini ya maandishi hayo controlled development area imeandikwa kwa herufi ndogo. Nyuma ya ishara hiyo ukuta wa matofali na udongo zinaonekana, zikipendekeza eneo la ujenzi au maendeleo huku nchini Kenya.

Majengo yenye maghorofa kadhaa yamesimama baadhi yakiwa na kuta za mawe na madirisha yenye fremu za rangi waridi. Mabango mbalimbali ya matangazo ikiwemo tangazo la To let yamebandikwa kwenye kuta za majengo. Hali ya jumla inaashiria eneo la makazi au biashara lililo na shughuli nyingi.

Katika mazingira ya kijani kibichi yenye miti na majanga marefu iliyo nyuma. Kibao kidogo kimening'inizwa kwenye shina la mti. Kibao hicho kina ujumbe to let na namba ya simu ikionyesha kuwa kuna nafasi ya kupangisha. Hii inaweza kuwa tangazo la biashara au makaazi.

Jengo refu la ghorofa, likiwa na kuta za kioo. na balconies nyingi, limesimama wima. Kila ghorofa lina madirisha makubwa, yanayoakisa mwanga na mazingira yanayozunguka. Muundo huu wa kisasa unaonekana, kuwa jengo la makazi, au ofisi jijini Nairobi.

Onyesho la nyumba kubwa ya ghorofa yenye rangi ya kahawia. Ikiwa na maegesho ya magari na ua uliotunzwa vizuri. Lango jeusi kubwa linafunga njia ya kuingia, likionyesha usalama wa nyumba. Mimea ya kijani kibichi inazunguka nyumba, ikionyesha uzuri wa mazingira.

Majengo ya ghorofa yamezungukwa na miti mirefu ikisimama chini yaanga safi la samawati. Muundo ya chuma, unaofanana na ngazi, unapanda kuelekea jengo hilo. Ukichanganyika na utoto wa asili. Maandishi ya Lifestyle Apartments yanaonekana wazi kwenye jengo, yakionyesha matumizi yake.

Nyumba kubwa ya ghorofa moja iliyo na kuta ya rangi ya manjano na paa la kahawia inaonekana kuwa ndani ya ua uliyolindwa na ukuta wa matofali na uzio wa waya wenye ncha kali. Kuna tangi ya maji yenye jeusi juu ya nyumba na miti ya kijani inazunguka eneo hilo. Mbele ya nyumba kuna ardhi isiyo na lami.

Jengo refu la ghorofa yenye rangi ya machungwa na madirisha mengi. Lina balcony kwenye kila ghorofa na paa lina vifaa kadhaa vinavyoonekana kama satellite au mifumo ya mawasiliano. Jengo hili linaonekana kuwa katika eneo la mjini.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili inaonekana chini ya anga lenye mawingu. Ina madirisha mengi makubwa, kuta za rangi ya udongo na ua iliyokatwa vizuri. Barabara ya kuingia imewekewa matofali na kuna bustani ndogo iliyopandwa vyema. Nyumba nyingine zinazofanana zinaonekana nyuma kuwa katika eneo la makazi ya kifahari.

Bango kubwa la kutangaza majengo ya kisasa linaonekana wazi likionyesha jengo refu la ghorofa. Tangazo hilo linaonyesha asilimia ya vyumba vilivyouzwa na ukubwa wa vyumba vinavyopatikana, likilenga wateja wanaotafuta makazi ya kisasa. Liko karibu na junction mall likionyesha eneo lake la kimkakati jijini.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi linasimama chini ya anga la buluu. Limerembeshwa kwa kioo cha buluu na sehemu nyeupe ikionyesha usanifu wa kisasa. Majengo mengine yanaonekana nyuma. Waya za umeme na miti zinaonekana mbele zikionyesha mazingira ya mjini.

Jengo kubwa la ghorofa linaonekana likiwa limejengwa lwa mtindo wa kisasa. Likwa na balcony na maduka chini. Juu ya jengo kuna ishara nyekundu iliyoandikwa M4 Appartment. Maduka mengi yanaonekana chini. Na juu ya jengo kuna anga la samawati na mawingu machache. Inaonekana kama jengo la makazi na biashara katika eneo la mjini.

Hii ni rafu kubwa la duka kuu likiwa limejaa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Bidhaa hizo zimepangwa kwa utaratibu, baadhi zikiwa na mabango ya matangazo ya ofa yanayoonyesha punguzo la bei. Linaonekana ni linaonekana kuwa sehemu ya ununuzi yenye uteuzi mpana wa bidhaa.

Onyesho la ndani la duka kubwa lenye rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Mteja anaonekana akichagua bidhaa kutoka kwenye rafu akionyesha shughuli za kawaida za ununuzi mwangaza kutosha unaangazia bidhaa zikionekana kuvutia.

Safu ndefu za vinywaji zimepangwa kwenye rafu za duka kubwa. Vinywaji vingi viko kwenye chupa za plastiki, zenye rangi mbali mbali, zikionyesha ladha tofauti za juisi. Sehemu hii ya duka, inaonyesha mpangilio mzuri, wa bidhaa na matumizi ya kila siku.

Hii ni sehemu ya duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali. Kuna rafu zilizojaa chupa za shampoo na sabuni, zikiwemo bidhaa za Lady Sensation na Men Sensation . Mteja anaonekana akichagua bidhaa kwenye duka hilo.

Huu ni mwonekano wa ndani wa duka kubwa ukiwa na rafu zilizo jaa bidhaa mbalimbali kwa nyuma. Katikati ya picha kuna onyesho la bidhaa za karatasi za choo zilizo pangwa vizuri. Picha ilipigwa asubuhi na mapema au jioni kutokana na mwanga.

Duka kubwa la rejareja linaonekana likiwa na bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Wateja na wafanyakazi wanaonekana wakitembea kwenye njia pana wakichagua bidhaa na wakihudumia wateja. Ishara za bei zikiwemo 270 zinaonekana zikining'inia juu ya bidhaa zikionyesha bei mbali mbali ya mauzo.

Njia ndefu ya rafu imejaa bidhaa mbalimbali. Zikiwemo sabuni, shampoo, na vitu vingine vya nyumbani. Ufungazaji wa rangi mbalimbali unatengeneza mwonekano wa kuvutia, ukiashiria duka kubwa la rejareja. Hali hii inaonyesha duka la jumla au maduka makubwa hapa Kenya.

Vitu vingi vimepangwa kwenye rafu nyeupe za duka kubwa. Bidhaa za chocolate kama m and m s na sneakers zimejaa kwenye rafu ya takatifu. Kwa mbali bidhaa nyingine zinapangwa kwenye rafu za duka kuonyesha aina mbalimbali za bidhaa zinazopatikana.

Hii ni foleni ya rafu za bidhaa mbalimbali kwenye duka kubwa, zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali za kusafisha na matumizi ya nyumbani. Njia katikati ya rafu inaonekana wazi, ikitoa nafasi kwa wateja kupita na kuchagua bidhaa wanazohitaji. Mwangaza hafifu kutoka kwa taa za duka, umeongeza hali ya utulivu katika eneo hilo.

Kundi la baiskeli za watoto zenye rangi mbalimbali zimesimama kwenye sakafu yenye vigae, baadhi zina magurudumu ya kusaidia zikionyesha kuwa ni ya kujifunza. Nyuma kuna rafu za duka na viti viliyopangwa ikionyesha kuwa viko ndani ya duka au eneo la kuhifadhi.

Hii ni ndani ya duka kubwa la rejareja, labda supermarket . Kuna bidhaa nyingi zikiwa zimewekwa kwenye rafu, ikiwemo: nafaka na vyakula vingine. Nuru nyingi inatoka kwenye taa za juu. Kuna ishara zinazoonyesha aina za bidhaa kama vile mchele. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia wakinunua.

Hii ni soko kubwa lenye watu wengi wakitembea kati ya bidhaa mbalimbali. Kuna sehemu za matunda, mboga na labda kahawa na juice .Nuru nyingi inatoka juu ikimulika bidhaa. Miundo ya mbao na rafu za chuma zinaonekana zikitoa hisia ya nafasi ya kisasa ya rejareja. Inaonekana kama duka kubwa la bidhaa za vyakula.

Hapa unaona kaunta ya huduma ya wateja ambapo mteja mmoja anahudumiwa na wafanyakazi wawili, ishara ya customer service inang'aa juu ya kaunta ikionyesha eneo hilo. Kuna mabango na picha zilizo bandikwa ukutani nyuma yao. Mazingira yanaonekana kua ya ofisi au duka na wafanyikazi wako tayari kutoa msaada.

Mwanamke aliyevalia kinyango na sare anaonekana kuhutumia wateja kwenye kaunta ya malipo enye Glass ya ulinzi. Kaunta io ina namba nne juu yake ikionyesha ni moja ya sehemu ya malipo dukani nyuma kuna rafu zilizojaa viatu zikionekana wazi, ikipendekeza duka hili inaweza kuwa la jumla au la viatu

Kabati ina vikombe ya aina tatu. Vikombe vina mchoro tofauti tofauti, mchoro wenyewe una rangi wa nyeupe, nyekundu na nyeusi. Kwenye kabati kuna tagi ya kuonyesha bei ya vikombe vyenyewe ambapo inaashiria pia hapo ni dukani.

Rundo kubwa la makopo la maziwa ya unga yamepakwa rangi ya manjano. Yamepakwa kwa uangalifu kwenye safu za duka kubwa. Upande wa kushoto, rafu nyingine zina vifurushi vya kijani kibichi vya bidhaa tofauti. Mabavu nyekundu yalioandikwa Deals , ikionyesha kuwa duka ina mateleo maalum.

Rafu ndefu za maduka zikiwa zimejaa pakiti za nepi za watoto. Bidhaa hizi zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu nyingi; kuanzia chini hadi juu. Na kuna bidhaa za chapa mbalimbali, ikiwemo Softcare. Hii inaashiria sehemu kubwa ya bidhaa za watoto katika duka la jumla.

Hii ni ndani ya duka kubwa lenye foleni ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidha zimepangwa vizuri kwenye rafu na mwanga wa jua waangazia eneo zote. Hakuna watu wengi waonekana kwa uwazi lakini urefu wa rafu unaashiria duka kubwa.

Hapa ni duka la nyama ambapo kuna viunzi vitatu vilivyo jaa vifurushi vingi vya nyama mbalimbali. Nyama hizi zime wekwa kwenye trei za rangi nyeupe na kufungwa kwa plastiki ya uwazi. Baadhi ya vifurishi vime andikwa family pack kwa ashria lime kusudiwa matumizi ya familia. Hii ina ashiria duka kubwa la kisasa na kuuza bidhaa za nyama.

Hapo kuna jengo lenye duka kubwa la Quickmart na maduka mengine kama vile Bata na best opticians . Magari kadhaa yameegeshwa mbele ya jengo yakionyesha shughuli za kibiashara. Ishara ya twenty four seven open ikionyesha kuwa bidhaa ya biashara ziko wazi saa zote. Ni taswira ya kituo cha ununuzi au biashara katika eneo la mjini.